Mwanariadha mlemavu ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Anajiandaa kurusha mkuki kwenye uwanja wa riadha. Mwanaume mwingine ameinama karibu na kiti chake akimsaidia wakati wa mashindano. Mchanganyiko wa watu wamesimama, watu wakubwa kwa wadogo kwa uwanja wakitazama tukio hilo.

Wanariadha wawili wanapiga kasi kwa baiskeli ya kukaa wakiwa wamevalia sare za timu ya Kenya zenye mistari ya kijani, nyekundu na nyeupe. Wana mavazi ya baiskeli ya rangi ya samawati na kofia ngumu za nyekundu na glasi za jua. Baiskeli yao ni ya kipekee ambayo inayoweza kuendeshwa na watu wawili.

Chuma refu nyeupe ya kupandishia na kushukishia bendera inaonekana ikiwa na kamba. Nyuma kuna miti ambayo ina matawi mengi. Angani ikiwa ya samawati na mawingu kidogo ikiashiria kuwa ni siku ya jua kali.

Darasa tupu lenye madawati na viti vya mbao vilivyopangwa kwa usawa. Kuna mapazia meupe yenye muundo wa waridi kwenye madirisha na mabango ya elimu yametundikwa ukutani. Baadhi ya madawati yana karatasi na vitabu juu yake ikionyesha kuwa darasa hili linatumika kwa masomo.

Mwanamume ameketi kwenye kiti cha magurudumu, amevaa shati la miraba fulana ya kijivu na suruali moja huku amebeba rundo la vitabu vizito kwenye paja lake. Mkono wake mmoja ameshikilia gurudumu la kiti hiyo akionyesha utegemezi wake kwa kifaa hicho kwa ajili ya kutembea.

Wanariadha wawili wakiume wanaonekana wakitembea pamoja kwenye uwanja wa riadha wakisaidia baada ya kumaliza mashindano, mwanariadha wa kulia amevalia jezi nyekundu lenye neno Kenya na amefungwa macho kwa kitambaa cheusi, anaashiria kuwa yeye ni mwanariadha asiyeona na au mwenye uoni hafifu.

Makabati ya mbao yenye sehemu nyingi yanayofanana na rafu za kuhifadhi yanaonekana yakiwa yamejazwa na faili na vitabu. Baadhi ya rafu zina vitu huku zingine zikiwa tupu. Kusudi la kabati hii ni kupanga na kuhifadi vitabu na vifaa vingine vya shule au ofisi.

Mwanamichezo wa miguu akiwa amevalia jezi nyekundu na nyeupe ya kenya nambari moja mmoja anasimama akishikilia makasi mawili. Mpira wa miguu umewekwa mbele yake na uwanja ni wa nyasi fupi zilizopunguzwa na viti vya uwanja vinaonekana nyuma.

Jengo lenye paa la bati na ukuta mweupe likiwa na michoro ya wanyama wa porini kama twiga na tembo, limezungukwa na bustani ya nyasi iliyotunzwa vizuri ,kuna mlango mwekundu kwenye ukuta moja, lengo la michoro ya wanyama ni kuwavutia watoto , kuashiria kua jengo hili linaweza kua shule au kituo cha watoto.

Wanariadha wawili wa Kenya wanakimbia katika uwanja wa riadha. Mmoja anaitwa Kimani amevaa jezi nyekundu na kifuniko cha macho akionyesha kuwa yeye ni mlemavu wa kuona. Mwanariadha aliye kando yake amevalia koti ya njano ambayo imeandikwa vitu za kueleza kuwa anamuongoza.

Bango, la herufi za alfabeti za Kiingereza inaonyesha herufu kubwa na ndogo zikiwa zimetundikwa ndani kwa ajili ya kufundisha wanafunzi. Chini kuna bango lingine, lenye rangi nyekundu, lenye neno iliyotengenezwa kwa urefu za rangi mbalimbali.

Mwanamke mwanariadha kutoka Kenya amevaa kofia nyeusi na sare ya michezo yenye rangi ya machungwa, ameketi kwenye kiti cha magurudumu mbele ya pango inayosema kwamba amefuzu, anaketi karibu na maji na miti ya minazi inayoonekana kando yake

Asiya Sururu Mohamed, mwanamke mkenya ameketi kwenye kiti cha mbao na matakia yenye rangi nyekundu, ametabasamu na kuangalia moja kwa moja kwenye kamera, amevalia jaketi ya rangi nyekundu na kaptula nyeusi, miguu yote yake ya mwili ni bandia zikiashiria ala ulemavu au kukatwa miguu yote miwili.

Mwanamke mwanariadha akiwa amevaa kofia nyeupe ya kuogelea, anashikilia ukingo wa bwawa. Mikono yake imeshikilia miwani. Kusudi la kofia na miwani ni kumlinda mwanariadha kutokana na maji na kuona vizuri.

Kundi la wanaume kumi na tano wakiwemo wanariadha wenye ulemavu wa viungo na makocha wamejipanga kwa kupigwa picha kwenye uwanja wa mipira wa miguu wenye nyasi bandia. Wote wamevalia suti za michezo nyeusi zenye mistari mekundu na kijani zikionyesha rangi za bendera za Kenya na neno Kenya.

Ubao mweupe wa shule wenye maandishi ya herufi ndogo za Kiswahili. Ubao una mistari mekundu iliyochorwa kuongoza maandishi. Kwenye ubao kuna somo la Jumanane na Februari. Swali limeandikwa juu kwa herufi zilizopangwa kwa utaratibu.

Rafu na vitabu vingi vilivyopangwa kwenye maktaba. Kitabu kimoja kinasomeka wazi na kina jadala jekundu. Vitabu vingine viko katika rangi tofauti baadhi zikiwa na kurasa za waridi na zambarawe vikionyesha kuwa ni vya masomo au hadithi. Vitabu hivyo hutumika kujifunzia na kusoma.

Katika ukumbi wa mazoezi wa kuinua uzito, mwanamke anayeitwa Hellen akiwa amevalia fulana nyeupe na suruali ya rangi tofauti, ameketi kwenye benchi la kuinulia uzito karibu na chuma zenye uzito mkubwa. Uzito huo unaonyesha utaalamu wake katika kuinua uzito ambao ni mazoezi ya nguvu.

Wanawake saba wameketi wakiwa wamevalia sare nyekundu yenye neno Kenya kwenye viti vya magurudumu wakitabasamu. Viti hivi vimeundwa kwa ajili ya michezo na inaonekana ni sehemu ya timu ya michezo, wote wanaonekana wakiwa na furaha na nyuma kuna miti ambayo inaonekana.

Kompyuta za mizani ziko kwenye dawati refu jeupe zikiwa tayari kutumika, kila kituo kina monita nyeusi, kibodi na kipanya, kwa nyuma kuna ubao mweupe wa darasa uliochakaa na ukuta wa kijani ,vitabu na vifaa vingine vimepangwa kando .

Rundo la vitabu vya shule vyenye jadala ya samawati vikiwa vimepangwa juu ya meza. Vitabu hivi vinaonekana kuwa vya masomo ya kompyuta kama inavyoonekana juu yake. Vitabu vingine vya kahawia vimepangwa nyuma na mafaili kadhaa kwa matumizi ya darasani.

Kona ya darasa ikiwa na ubao mweupe ulioandikwa maneno kama vile herufi na sentensi zingine, juu ya ubao kuna bango la herufi kubwa na ndogo za Kiingereza pamoja na majina ya miezi ya mwaka, upande wa kushoto kuna orodha za siku za jumla, kiti cha plastiki cheupe kinaonekana karibu.

Kompiuta ya mezani imewekwa juu ya meza nyeupe, monita nyeusi yenye nembo ya Dell imewekwa katikati ikiwa na stika yenye maandishi juu yake. Kifaa cha masikioni cheusi kimejaa kikining'inia katika kona ya monita hiyo, kibodi nyeusi imezungushwa na cable na kimewekwa mbele ya monita.

Kundi la wanariadha linatembea katika gwaride wote wakiwa wamevalia nguo nyekundu na kofia nyeusi. Baadhi yao wanatumia viti vya magurudumu huku wengine wakitembea. Wanapeperusha bendera ndogo za Kenya na kuvalia bangili za Kiafrika. Mavazi yao ni ya kupendeza kuonyesha utamaduni wa Kenya.

Mwanamke ameketi kwenye kiti maalum cha magurudumu kwa ajili ya mashindano akifanya mazoezi kwenye uwanja wa riadha usiku. Amevalia mavazi meusi ya riadha na anaonekana akijitahidi kusukuma kiti chake kwa kasi kubwa. Taa za uwanjani zinang'aa wazi zikionyesha mistari mieupe ya mbio.

Ubao mkubwa mweupe wa darasa ukiwa umejazwa maandishi na ratiba mbalimbali. Sehemu moja imeandikwa na maandishi mengi yanaorodhesha matukio ya kuongelea na alama pamoja na shughuli za kujifurahisha. Lengo la ubao ni kupanga na kuwasilisha mambo muhimu kusuhu matukio yajao.

Wanariadha wawili mwanamume na mwanamke wanakimbia pamoja uwanjani wakiwa wameunganishwa kwa kamba fupi. Mwanaume ni msaidizi akimwongoza mwanamke ambaye amefunikwa macho kuashiria kwamba hana uwezo wa kuona. Wote wamevaa sare zinazofanana na nembo ya Nissan.

Katika darasa viti na meza za mbao zimepangwa kwa safu zikiwa zimetulia na zimesafishwa zikionyesha mazingira ya kujifunzia. Juu ya mojawapo ya meza kuna kitabu ikiashiria utayari wa masomo. kusudi ya viti na meza hizi ni kuwapa wanafunzi mahali pazuri pa kuketi na kuandikia.

Kompyuta ya mezani yenye skrini nyeusi na kibodi nyeusi, ikiwa imewekwa juu ya meza nyeupe . Skrini imezimwa na inaonekana kuwa na ukubwa wa wastani. Kibodi inaonekana kama kibodi ya kawaida ya kompyuta. Kompyuta hii hutumika kwa ajili ya kazi za ofisi au shule.

Ukuta wa darasa uliopambwa na orodha za siku za wiki kwa Kingereza. Kila siku imeandikwa kwenye kadi tofauti zikiwa zimeambatanishwa na picha ndogo zinazohusiana na siku hiyo. Rangi tofauti zimetumika kwa kila kadi zikipendeza kwa macho. Lengo la chati hii ni kusaidia wanafunzi kujifunza.

Katika uwanja wa michezo wenye udongo mwekundu, kundi la wanaume baadhi wakiwa na ulemavu na wanatumia vigongo wanacheza soka kwa shauku. Mwanaume mmoja aliavalia jezi nyekundu, anapiga mpira huku wengine wakikimbia na kushiriki kikamilifu.

Mwanariadha wa Kenya Kimani anayeonekana akivalia kifuniko cha macho na jezi nyekundu yenye imeandikwa Kenya, anakimbia kwenye wimbo wa riadha akishangilia na kuinua mikono yake. Yeye na mwanariadha wenzake walio karibu naye, mmoja akiwa na jezi ya Brazil na mwingine ya Nisani wanashiriki katika mashindano ya riadha. Kifuniko cha macho kinaashiria kuwa ana ulemavu wa kuona.

Madawati mawili ya shule ya zamani yanaonyeshwa yakiwa na kiti kimoja cha mbao nyuma. Madawati hayo yametengenezwa kwa mbao na yanaonekana yamechoka na kutumika kwa mda mrefu. Ikionyesha kuwa michumbiko na sehemu zilizopoteza rangi.

Jengo refu lenye ghorofa tatu lililojengwa kwa mawe na kuwa na milango mekundu, linaonekana likiwa na baraza pana kwa kila ghorofa. Baraza hizi zina nguzo za chuma na madirisha mengi na chini yake kuna njia iliyopambwa na mimea ya kijani.

Chumba kikubwa kina viti vyeupe vingi na meza ndefu zilizopangwa kwa utaratibu zikiashiria eneo la mikutano au darasa. Sakafu ina vigae vyenye rangi mbili tofauti, nyeupe na hudhurungi. Mlango wa mbao unaonekana kwa mbali huku dirisha zenye nondo zikiruhusu mwanga kuingia.

Jengo refu la shule lenye kuta la rangi ya manjano na chini rangi ya kawahia lina paa la bati la rangi ya kijivu na madirisha mengi yenye nondo. Kwenye kuta za shule kuna michoro mbalimbali za kielimu.

Mwendesha baiskeli amevaa mavazi ya riadha na kofia ngumu nyeupe akipiga kasi kwa bidii kwenye baiskeli ya kisasa yenye rangi ya kijani kibichi. Baiskeli hiyo ina chupa ya maji iliyowekwa kwenye fremu yake. Anaendesha kwenye barabara yenye lami iliyozungukwa na vichaka vya miti mirefu.

Mwanamume aliyevalia suti ya samawati na tai yenye madoadoa amesimama mbele ya mikrofoni akishikilia karatasi nyeupe, akionekana kutoa hotuba au kutoa taarifa muhimu, nyuma yake kuna bango kubwa la njano ambalo linaonyesha kuwa ni tukio la walemavu, linaashiria kuwa anazungumza katika hafla ya kielimu.

Computer mbili zimewekwa juu ya meza nyeupe kando yao kuna vipanya, kibondi na makaratasi yaliyopangwa ovyo yakionyesha mazingira ya kazi au ya kujifunza, ukuta wa nyuma una rangi ya kijani iliyofifia na sehemu ilizopoteza rangi, mpangilio huu unaonekana kama kituo cha computer au maktaba.

Katika darasa safi lenye viti vingi vya mbao vilivyopangwa kwa safu na madawati tupu yakisubiri wanafunzi. Madirisha makubwa yanaruhusu mwanga kuingia na kuna mapazia yaliyokunjwa kusudi la chumba hii kutoa nafasi ya kujifunzia kwa wanafunzi kuwezesha walimu kuwafunza kwa ufanisi.

Wachezaji wanne wakiwa wamevalia jezi za michezo wako kwenye uwanja wa mpira wa miguu. Wawili wao wanatumia magongo kujisaidia kutembea kuashiria kuwa ni wachezaji wa mpira wa miguu walemavu. Mchezaji mmoja amevalia jezi nyekundu na kaptula nyeusi akitembea katikati yao. Lengo ni mazoezi ni kujiandaa wakati wa mashindano.

Wanaume wanne wakiwa kwenye shindano la riadha, wanasherehekea ushindi wakiwa na vifaa vya mchezo wakiwa wamevalia sidiria za mbio za rio na mabango ya wadhamini kama Nike. Wote wanaonekana kujiandaa kuonyesha msisimko huku wakitafakari juu ya mafanikio yao.